Vyombo vya usafiri vikiwa katikati ya barabara, vikielekea kwenye safari mbalimbali, huku katikati kukiwa kumetenganishwa na mfereji mkubwa ambao ndani yake kuna majani.

Wafanyakazi wa kampuni ya kubeba na kuzoa taka, wakiwa wamepita katika mtaa fulani kuchukua takataka hizo, huku wakipakia katika gari lao ambalo lipo kandokando ya barabara.